Huyu ni mchijaji, mchijaji ni mtu anayechija wanyama kwa ajili ya chakula au muuza nyama. Mtu anayehusika kuuza nyama kwa sokoni au dukani lake.